Daktari wa kinywa na meno akiwa anatoa matibabu kwa mgonjwa ambaye amevalishwa miwani nyekundu, ili kuzuia mionzi ya mwanga.

Mto ambawo upo karibu na makazi ya watu, ambapo umeleta madhara ya mmomonyoko wa udongo vile vile umejengewa uziwo kwa matofali kwajili ya kukinga madhara hayo.

Wanafunzi waliyovalia sare za shule, wakiwa wanafanya shughuli ya upandaji miti, kwa ajili ya kutunza mazingira.

Watu wa rika na jinsia tofauti wanawake kwa wanaume, wakiwa wamekaa sehemu ya mapokezi kwa ajili ya kusubiria huduma za kitabibu.

Magari ya Hospitali yakiwa yamepaki nje ya kubebelea wagonjwa, Huku kukiwa na wagonjwa wamekaa sehemu ya mapokezi na wengine wakiwa wamesimama.

Watoa huduma wa afya wanawake kwa wanaume, walio valia makoti yenye rangi Nyeupe na wengine wamevalia nguo zenye rangi Nyeusi pia wote wanavitambulisho vyenye kamba ya Bluu.

Daktari wa magojwa ya kinywa na meno, akiwa anatoa huduma ya kimatibabu kwa mgojywa aliyevaa hijabu lenye rangi nyeusi.

Wauguzi wawili wakiwa wamevalia sare za hospitalini pamoja na barakoa, wakiwa wanatoa huduma za kiafya kwa mtoto.

Mama aliyetoka kujifungua ememshikilia mtoto wake aliyevalishwa nguo ya rangi nyeupe mikononi, huku akiwa amekalia kiti chenye rangi ya bluu.

Mwanamke aliyekuwa na mtoto mdogo, wamelala wote kitandani, akiwa mtoto huyo amevalishwa suruali yenye vyumbavyumba.

Wauguzi wawili wailo valia barakoa wakiwa wanatoa dawa kwa wanawake wawili, huku wakiwa wameshikilia vikombe vyeupe vya maji.

Uoto wa asili ambao umevunwa na kuwekwa katika chombo cha kukatia viungo cha mbao, ambao unatumika kama dawa ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Muuzaji wa dawa za asili akiwa amesimama huku akiwa amepanga dawa zake kwenye vifungashio na kuziweka katika meza. Huku kukiwa na watu wengine ambao wananunua mahitaji tofauti tofauti kwenye soko.

Kikombe kilichowekwa dawa ya asili ambayo imechanganywa: ndimu, tangawizi pamoja na asali; ambayo chini yake kimewekwa kisosi kwa ajili ya kushikilia kikombe hicho.